Hapa kuna mama mmoja amekaa upande mwingine, mwingine amekaa upande ingine. Tena aliyeko upande moja anakaa kutafuta usaidizi kutoka kwa yule ambaye ako upande ingine ambaye ako karibu na tarakilishi. Pia kuna karatasi iko mbele yake.

Hapa ni huduma centre tena tunaona kuna watu ambao wamekaa wawili ni kama wanangoja kusaidiwa. Walioupande mwingine wanaonekana ni wafanyikazi tu wa hapa vile tunavyoona wamevalia nguo za hapa tena wako na tarakilishi ni kana kwamba kuna kitu yenye wanafanya.

Hapa ni nyumba ya huduma centre . Kuna wafanyakazi wa hapa, wamevalia nguo zenye zimefanana. Imeandikwa hapo mbele information desk . Kuna msichana mwenye ako hapo mbele, anaonekana kuwa ni kama anafinya tarakilishi yake. Kuna watu ambao wamesimana kando yake pia.

Kikozi huyu wa jamhuri ya Kenya ambaye amesimama amewekelea juu kitabu ndogo inakaa kaa ni bibilia amesimama nikama kuna kitu jenye anasoma kutoka kwa bao yenye mbele yake. Nyuma yake kuna bendera yake mbili kando na kando tena mbele yake imeandikwa Republic of Kenya.

Hapa jaji mkuu Martha Koome anaonekana kusalimiana na kiongozi mwingine, kuna watu ambao wamejaa kwa hii nyumba, wote wote wamesimama wameangalia wote wakicheka. Tena tunaona pia kila mmoja wao ako na maji na karatasi juu ya meza.

Watu hawa ambao wanaonekana ni watu wa kushangilia, watu wenye wako kwa uwanja, watu wengi sana wamekaa, walio nyuma kabisaa wamesimama, walio mbele pia tunaona kuna wenye wamesimama. Wote wakiwa wamevalia nguo zenye zinakaa rangi za kufanana, imeandikwa KDF Gor Mahia.

Huyu jaji mkuu wa Kenya anaitwa Mama Martha Koome ambaye anakaa ni kama anaongea, ni kama anaongelesha watu walio mbele yake. Nyuma yake kuna maandishi zenye zimeonyesha JSC , kuna JSC www.jsc.go

Hawa vinongozi hawa katikati Martha Koome na mwingine kiongozi wameshika kitu moja wote wawili wakicheka, Wanakaa kuonyeshana tena huyo mama ameshika kuna kitu ameshika kwa mkono yake ingine moja.

Watu hawa ambao wako kwa uwanja nguo yenye wako nayo inaonekana kuwa wanapiga sherehe kuna sherehe iliyo wengi wao wamevalia nguo nyekundu waliojuu tena wameshikilia bendera la kenya inaonekana kuwa kuna kitu wanashangilia mbele yao.

Hapa ni nyumba kubwa sana imeandikwa kwa ukuta huduma center tena kuna watu ambao wamekaa kuna viti zenye zimepangwa pia kuna wafanyakazi walio mbele yao, wafanyakazi wa hii kampuni.

Kuna watu ambao wamekaa, wengi wao wamekaa huduma kenya. Mwenye ameonekana sana imeandika nyuma yake ako tarakilishi. Kuna wenye wamekaa upande mwingine wa meza, wanaonakana kutaka usaidizi kutoka kwa hao. Kuna laini tena iliyo nyuma ya..

Hapa pamesimama mwanaume, amesimama ameshika sikuo yake anaongea , anaongelesha walio kando yake hapo, nyuma yake imeandikwa milimani high courts civil division

Hapa tunaona paipu kubwa inakaa ni paipu ya maji ni kubwa sana kando yake kuna maji yenye mfrejeji inateremka maji chafu, na kando kidogo tunaona kuna kitu yenye imewekewa kugawa mahali hapa na mahali ile ingine.

Hawa wenye wanakaa kusherehekea wamevaa nguo zenye zinafanana, zimeandikwa sportpesa kwa mmoja wao, mmoja wao ameshikilia kitambaa ikiwa imeandikwa gor mahia fc.

Wachezaji hawa wawili ambao mmoja anakaa kuwa kupiga mayowe, mwingine amesimama tu ni kama kushangaa, tena wako kwa uwanja. Nyuma yao kuna watu ambao wamekaa, kuna wenye pia ambao wamesimama.

Hawa ambao wamevalia nguo nyeupe wote ambayo imeadikwa KDF wote ni kana kwamba wamesimama wakijua kwamba wanapigwa picha , nyuma yao kuna basi kubwa refu na tena nyuma kidogo kwa hili uwanja kando kando imepakwa bendera la Kenya.

Hapa tunaonyeshwa viongozi, kuna kiongozi Rigathi Gachagua mwenye amesimama, tena tunaona amevalia nguo yenye imeandikwa huduma centre kwa shati lake anaonekana ni kuelezea kitu na aliyekando yake.

Wachezaji hawa ambao wanacheza mpira ambao ni wa timu mbili tofauti ,wamevalia nguo zenye hazijafanana ,iyo moja yenye imeonekana maandiko imeandikwa betika naye ako na mpira mwingine anajaribu kumnyanganya mpira ,kuna pia watu wengine wawili ambao wanatembea kando.

Hapa ni Huduma Center, imeandikwa Huduma Kenya Uwezo Finance Service. Tena tunaona wafanyikazi ambao wameketi upande huo mwingine wote wakiwa wamevalia nguo zenye zinakaa kufanana wote wakona tarakilishi mezani pia kuna wenye wanahitaji usaidizi wamekaa karibu nao upande mwingine ya meza.

Rais wa Jamhuri ya Kenya, William Samuel Ruto pamoja na mchachi mkuu wa Kenya Martha Koome wanatembea wote ni kama kuna mahali wametoka huko ndani. Rais, wote wametabasamu, Rais ametabasamu, ameangalia kama anaangalia kwa saa yake iliyoko mkono.

Picha katikati yao jaji mkuu wa Kenya Martha Koome, ameshikilia bibilia kwa mkono yake mmoja. Anaonekana kua ni kama kuna kitu yenye anasoma. Kando yake kuna mama mmoja tena jaji na kando yake ni mwanaume, nyuma yake ni ma bendera za Kenya.

Hapa tunaona mama, tunaona watu wawili ambao wamevalia bendera ya Kenya. Wanakaa kuwa watu ambao wanashangilia vile tunavyoiona wakipiga makofi. Kando yao tunaona kuna watu waliosimama wanaonekana pia kuna kitu wanaoshangilia wakiangalia kwa upande mmoja.

Hapa tunaona kuna watu waliokaa upande wa kushoto na upande wa kulia au kuna wamevalia nguo yenye inafanana. Kuna waliokaa na tunaona wakiwa wanapeana mkono zao wakiwa wanajadiliana na wengine waliokaa kwa upande mwingine.

Rais wetu mtaafu Uhuru Kenyatta akiwa ameshikia bibilia yake juu huku akiwa ame kando yake tuona judge kando yake kwa upande mwingine tunaona bibi yake wa rais mtaafu aliyetoka tena kuona viongozi walio nyuma yake wakiwa wanamwona.

Barabara inayoonekana. Tunaona kuna watu ambao wanatembea. Kuna magari zinazoendeshwa kwa hili barabara. Kando ya hiki barabara, kuna takataka kwa kando kando unaona kuna takataka zimerushwa kila mahali hapa.

hapa tumeonyeshwa viongozi tunaona Rigathi Gachagua tunaona amekaa chini kuna kimashine ameekelea mkono yake kuna viongozi wengine ambao wamesimama karibu na yeye wanaonekana kuwa ni kama kuna kitu wanangoja

Kwa hili kiwanja vile tunavyoiona, kuna watu ambao wanacheza mpira, wengine wakiwa wamevalia nguo zinafanana, wengine wakiwa wamevalia nguo zina. ni team mbili, wanaonekana kuwa wanaguza mpira hawa wawili kando yao ama mbali kidogo tunaona watu ambao wamekaa kando kando wakiwa wanashangilia.

Wale ambao wamekaa hapa kwa upande wa kila mmoja wao ambao wamekaa ni wenye wamesimama na wanakaa kuinama ama kuiona wao ambao wamekaa. Kila mmoja wao wamekaa wako na kitabu na wako na kalamu kwa mkono mmoja. Wanaonekana kuwa ni kama kuna kitu wanonaakili.

Mtu anaonekana hapa anaoneka kwambaameanguka kwa vumbi. Vile tunavyo ona inaonekana kua ni mtu ambaye ako kwa kiwanja vile tunavyo ona kando yake kidogo ni viti. Inaonekana kuwa ni kiwanja ya mchezo kuna watu ambao tena wako kwa hili kiwanja.

Hapa tumeonyeshwa watu ambao wamekaa kushangilia kitu. Wengi wao ambao wamesimama, kuna wengine ambao wamekaa, wote wakionyeshana mkono yao juu, wengine wakipiga makofi, wengine wakitoa sauti vile tunaona kwa mdomo zao ni kama kuna kitu wanatazama huko mbeleni wakishangilia.

Hapa tunaona kuwa tukona watu Kuna viti mingi ambao zimepangwa vizuri Kuna watu ambao wamekaa Kuna wenye wanasimama, wanaonekana kutafuta mahali pa kukaa karibu na meza zimeandikwa kaonta 1,2 na kaonta 3,4,5,6 ,7 na kuendelea.

Watu hapa kuna watu wamekaa, kuna wengine wakiwa wamesimama ni kama wako kwa laini. Mbele kidogo kuna maandishi zimeandikwa kwa ukuta Huduma Center GPO Nairobi entry. Tena tunaona kuna watu ambao wako karibu huko. Tena tunakuna ni kama kuna ofisa mmoja ambaye amevalia nguo za serikali.

Tumeonyesha mama ameshika kitambaa juu amekalia nguo imeandikwa bandari fc kwa hilo kitamba ameshika imeandikwa bandari fc nyuma yake tunaona kuna watu ambao wanakaa wachezaji

Tunaona watu, kuna watu ambao wamekaa nyuma yao ni watu ambao wamesimama, mbele yao kuna mama mmoja amesimama, huyo mama kwa shingo yake amewekelea bendera la Kenya anaoenekana kuwaongelesha waliokaa.

Tunaona watu wawili ambao wamekaa kwa upande mwingine, viti kwa upande mwingine , tena wamekaa karibu na tarakilishi kila mmoja wao, kwa juu ya hao watu tunaona kuna maandishi imeandikwa NCA service .

Kuna mtu aliyekaa kuna wengine tunaona nikama wanapanga laini. Kwa meza juu ya meza tunaona kuna laptops mbili yenye zimeekwa juu ya meza au mwenye alieka tunaona kuna kitu ameshkiilia kwa meza. Tena kwa mbali kidogo tunaona kuna laini na kuna vitu kama hizi kuna meza na kuna watu ambao washughulikiwa.

Watatu ambao wanaonekana kwa hili picha wanaoneka ni wanariadha. Wamevalia nguo za wanariadha wakimbiaji. Vile tunavyo ona wameandikiwa Kenya kenya Kenya. Wanakaa wawili wameweka mikono zao juu. Kando kidogo kuna mwingine ambaye aonekani kua na nguo kama ya hao wengine.

Hapa tumepewa watu ambao wanakaa, kuna wengine ambao wanasimama. Aliye karibu sana anaonekana kuwa ni kama kuna kitu ananakili, wengine wamekaa tu wakishikilia karatasi. Kando kidogo huku kuna msichana ambaye amesimama. Kando kidogo pia tunaona kuna mama ni kama amesimama na kando kuna meza na kuna watu ambao wamekaa pia.

hapa moja ambaye ameka kuna mwenye amekaribia huyu moja mwenye amekaa panashikilia kitu nikama kitu anafinya kwa kitarakilishi huyo mwingine kuna kitu anaona kwahii tarakilishi kando kidogo kuna mama ambaye amesimama na naona kuwaona wao.

Kwa nyumba hili linaloonekana hapa Tunaona kuna watu ambao wamekaa kuwa wanasubiri kitu wakiwa kwa laini, Kuna ambao wanashukuliwa tayari vile tunavyoiona wamesimama juu ya ambao mahali Hawa watu wamesimama, tunaona imeandikwa counter A 7, 8,5,4 na kuendelea .

watu ambao wamekaa chini wamekaa ni kama wamepanga laini. Mbele yao kuna mmoja pia ambaye amekaa kwa mbele yao ni kama anawaongelesha wenye wamekaa chini. Nyuma yao kidogo kwa hawa watu ambao wamekaa tunaona kuna dirisha na kuna watu ambao wanaonekana kuwa kwa nyumba ya upande mwingine.

Hapa tumeonyesha mfereji yenye inakaa kuwa ni kama ililimwa. Kuna mchanga mingi kandokando ya hii mfereji. Ndani ya hii mfereji kuna maji chafu yenye iko imejaa kwa hii mfereji. Kando kidogo tunaona pikipiki, mtu mwenye ako juu ya pikipiki na kando mbadi kidogo kuna nyumba zinazoonekana.

Hala tunaona tumepewa bao. Kwa hili bao tumepewa picha ya mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa amechorwa. Kwa hili picha ameonekana kuwa kwa upande mwingine ameshikilia kitu cha shujaa na kwa upande mwingine ameinua mkono. Kuna tena maandiko, Judicial service commission internship and attachment policy for judiciary .

Watu wawili mwingine akiwa amevaa nguo nyekundu, wamekaa kwa picha na kusalimiana kuna kuunga mkono mmoja, kuna mguu ameshikilia, imeandikwa R.SYLYANE 20, na hapo juu waliandika ulinzi stars .

Hapa tunaona kuna watu wanakaa kuwa kuna kitu wanashangilia vile tunavyoona mwingine ameshika kitu kwa mkono wake inakaa kama moto, kuna mama mmoja katikati yao ameshikilia nguo moja imeandikwa Gor Mahia na wanakaa kuwa wanashangilia wakiangalia upande moja.

Kwa hili uwanja Kuna watu ambao, wachezaji waliokatikati ya uwanja wameshikana wote wanaonekana kuwa Kuna kitu wanajadiliana na wamevaa nguo enye imefanana. Kando ama mbali kidogo Kuna watu ambao wameka Wana watazama.

Tunaona rais wetu wa jamhuri ya Kenya, Wiliam Samoei Ruto akiwa anasalamia watu ambao wanakaa kuwa wanataka kumsalamia wako na sherehe. Nyuma yake kidogo tunaona bendera la Kenya, tunaona watu wengi sana wakijaribu kumpea mkono rais.

Hapa tunaonyeshwa watu ambao wanaonekana kuwa ni kama Kuna kitu wanashangilia ama Kuna kitu wanataka kuelezea. Mmoja wao akiwa ameshika karatasi imeandikwa RAiLA KALONZO 2017 wakiwa wanakimbiza mbele.

Hapa tunaona wachezaji ambao wanacheza kwa hili kwa huu uwanja. Tunaona hawa wengine wamevaa sare moja, wengine wakiwa pia wamesalia wa timu ingine wamesalia sare zenye zinafanana. Kuna mpira katikati yao wanaona kukimbiza mpira. Kando yao kidogo tunaona kuna watu ambao wamekaa wanakaa kuwatazama.

Hapa Kuna mtu ambaye amesimama anaonekana kuwa ni Kuna kitu anaonyeshana kwa mkono yake moja, ingine Kuna karatasi ameshika kwa mkono enye anaonyeshana nikama anaonyeshana pass poti, nyuma yake Kuna gari enye ime kaa kuegezwa. Mbali kidogo Kuna watu wenye Wame kaa.

Watu watatu ,wawili kando kando wakiwa ni wanawake, walio katikati wakiwa ni wanaume, kando ya kila moja wao kuna meza na kuna maji kwa kila meza wanaonekana kuwa wanajadiliana wanaongea kuna watu walio mbele yao.

Hapa tunaona watu wawili, hao watu wawili wanaonekana kuwa wachezaji vile tunavyoona wamevalia nguo tofauti kuonekana si wa timu moja. Moja wao ambaye amesimama ameshikilia mpira kwa mkono wake mmoja. Kando yao kidogo tunaona viti ambayo zimepangwa vizuri na kuna mtu anaye onekana amesimama.

Hapa Kwa hili chumba tunaona Kuna mtu ambaye amekaa, amekaa mbele ya tarakilishi, kwa hili chumba pia tunaona Kuna, kwa hii kiti mahali amekaa kuna maandiko imeandikwa huduma Kenya juu kidogo pia Kuna mahali imeandikwa "police clearance certificate".

Picha hii tunaona mheshimiwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta na jaji mkuu. Ni kama wanaonana ni kama kuna kitu wanajadiliana . Tena tunaona kando kidogo kuna vitu kama masanduku.

Watu watatu ambao wamesimama hapa. Watatu hao wameonekana kuwa ni kama kuna kitu wameangalia. Wawili wameshika kadi moja ya kitambilisho wakiwa wanaonyeshana. Nyuma yake kidogo kuna mmoja ambaye amesimama.

Hapa tunaiona hapa tunaona ameshikilia mpira ,kando yake kidogo aliyevaa nguo yenye haifanani anajaribu kuichukua mpira kutoka kwake, tunaona wawili wengine wakiwa wanakimbia, kando yao kidogo tunaona kuna watu wanaoshangilia wakiwa wamekaa chini.

Hapa tunaona kuna wamama wawili ambao wamekaa chini. Kuna mzee mmoja amesimama na mama mmoja amesimama kando yao kidogo tunaona kuna tena mtu wengine ambao wamekaa tunaona maandiko imeandikwa huduma Kenya, kuna (computers) kwa meza ya mahali wamekalia.

Hapa tunaona wachezaji ambao wamevalia nguo tofauti inaonekana ni timu mbili wawili wao wanangagania mpira, vile tunavyo oona Tena kando kidogo tunaangalia Kuna watu wanao watazama.

Linaonyesha watu wengi sana . Kuna watu ambao ni kama wanashangilia. Ju kabisa kuna watu ambao wamesimama mmoja wao akiwa ameshikilia bendera la Kenya. Chini kidogo tunaona kuna watu ambao wanajaribu kuangalia hao walio juu wengine wakiwa wanajaribu kuangalia mbele.

Hapa tunaona watu watatu wawili wakiwa wamevalia nguo nyekundu moja yao ya nguo yake imeandikwa kenya ambayo yamevalia nyeupe imeandikwa pia kenya na amefunga kofia. Hawa wawili ambao wamevalia nyekundu tunaona wako na mchoro kwa uso yao ya bendera ya kenya.

Watu wanaoonekana hapa kuna ambao wamekaa chini, kuna mwingine wamesimama. Tunaona wakiwa wanaangalia upande ya mbele, wengine wakiwa wameangalia upande mwingine. Mbele yake, mbele yao tunaona kuna waliokaa na matarakilishi. Hapo tunaona ni kama wanahudumia hao wenye wamekaa.

Wachezaji hao vile tunavyo waona wakiwa kwa uwanja, wakiwa kuna moja wao amekelea mpira kwa kichwa lake, tena tunaona kando yao kidogo kuna watu ambao wamekaa kwa viti kuwatazama wachezaji hao.

Watu wawili wamesimama kwa hili picha. Mmoja akiwa kuna kitu ananakili kwa kitabu. Mwingine akiwa anaiangalia. Kwa ukuta ya hii nyumba tunaona kuna maandishi imeandikwa Registration of Self-Help Group . Kwa desk ama kwa meza hizi tunaona pia kuna tarakilishi zimewekelewa juu.

Watu kuna watu ambayo wanakimbia wanaonekana wako katika mashindano, tunaona kila mtu anang'ang'ana kuwa mbele, nyuma yao kidogo kuna watu wamekaa wanaonekana kuwa wanasherekea, wanashangilia hawa watu ambao wanakimbia.

Majumba hili ambalo linaonekana hapa limepangwa vizuri sana. Kwa maandiko zimeandikwa karibu tunaona information desk kuna kitu kidogo iko juu ya hizi meza tena kwa upande mwingine tunaona kuna mchoro imechorwa. Tunaona hili ni limeandikwa kwa upande wa mbali sana kuna maandiko na kuna viti mingi.

Hapa tuona kiongozi wetu rais William Samoei Ruto akiwa ameshikilia kwa mkono wake mmoja bibilia, anaonekana kuwa anaongea, kando yake kidogo tunaona bibi wake wa rais wetu akiwa amekaa ata yeye anaangalia upande mahali mheshimiwa ameiangalia.

Naona ni kama kuna sherehe, watu wengi sana wako hapo. Tunaona kuna mama mmoja aliye mbele sana, amevalia bendera la Kenya. Kwa mkono yake mwingine ameshika pia bendera la Kenya. Watu walio nyuma yake, tunaona kuna watu ambao wanatembea, kuna watu ambao wamekaa.

Tunaona viongozi ambao wamesimama wote wakiwa wanaangalia upande mmoja. Mbele yao kuna mmoja anaonekana kuwa ni yeye ndiye anaongea kwa hiyo bodi ama kwa hiyo bao iko mbele kidogo tunaona iko na maandiko ya ODM.Nyuma yao kuna mchoro ya Raila Odinga Chungwa House.

Kati ya hili kiwanja, tunaona kuna wasichana ambao wamesimama wote wakiwa nikama kuna kitu wanaongeleshana. Wanaonekana kuwa ni wachezaji, wamevalia nguo zenye zinafanana. Kando yao kidogo kuna viti na kunawatu wanaonekana kuwa wamekaa, wengine wakijadiliana kuna wengine wakiona hao wasichana.

Hapa vile tunavyoiona kuna jaji mkuu amesimama kando. Huku kando yake kidogo tunaona rais yetu wa nchi ya Kenya, William Samoei Ruto akiwa amekaa. Kuna vitu ameshikilia kalamu. Anaonekana kuna vitu ameandika. Kando yake tunaona bibi wake. Kwa mbali tunaona viongozi wengine na majaji wengine.

onyesha kichwa ya mtu mmoja mbaye amevalia kofia juu ya kichwa, tena kuna kitu kingine amekalia karibu na pua lake, hapa tunaona kunamaandisha iko hapa tunaona imeandkwa kura kwa moi kuna tena tunaona tena kwa upande wajuu tena imeandikwa kura kwa moi kuna watu ambaye wako nyuma yake.

Wanaonekana Hawa Wasichana wawili ambao wako kwa uwanja wanaonekana kuwa ni wachezaji wa mpira, tunaona Mmoja wao akiwa ameshika mpira mwingine pia ni kama anajaribu kumnyanganya mwingine mpira, kando kidogo mbali Kuna watu ambao wamekaa.

Watu ambao wanaonekana kwa picha hili tunaona wamevalia nguo zenye zinafanana. Yanaonekana kuwa ni wachezaji wanaenda wakikimbia polepole wakiwa wanakaa kuwa wanacheka wengi wao wakiwa wanaona upande wa picha wengine wakiwa wanakaa kuwa wanazungumziana.

Tunaona hapa tunaona watu ambao wamekaa chini wakiwa kuna kitu ambayo wananakili kwa karatasi, watu hao wawili kando yake kidogo tunaona kuna mtu ambaye amesimama, tena kando ama kwa upande mwingine tunaona mkono yenye imeshikilia karatasi.

Kuna watu ambao wamekaa kila mmoja wao akiwa na karatasi mbele yake, wawili wakiwa wameshika kalamu kuonekana kuna kitu wananakili, mmoja ameshika karatasi na kuiangalia, kando kidogo kuna msichana amekaa na kando ya huyo msichana kuna watu ambao wamekaa na kuna meza na pia kuna mmoja amesimama.

Hapa tunaona Kuna watu wawili ambao wamekaa chini wakiwa wamekaribia kwako karibu na hao Kuna kompyuta karibu na Kila Mmoja wao, kando yao kidogo Kuna vitu ziko na hakuna mtu, Kuna Tena maandishi juu yao imeandikwa births and certificate kuna efficient government services available for convenience of citizen .

Inayoonekana hapa wanakaa kuwa watu wa kushangilia vile tunavyoona, wengi wao wakiwa wamevaa nguo yenye inaonyesha bendera la Kenya, kuna mbele yao kuna bendera kubwa ya Kenya imeshikiliwa mbele, katikati pia kuna bendera. Wanakaa kuwa upande moja wakisherehekea.

Watu wanaonekana hapa wenye wamevalia nguo zenye zimefanana, wanaonekana kuwa kuna kitu yenye wanashingilia vile tunavyoona mkono ya wengine iko juu, wakiwa wanaona upande mmoja.

Kuna watu ambao wamevaa nguo zenye zimefanana karibu kila mmoja wao. Kuna wenye wamekaa, nyuma kwao wamesimama. Wanaonekana kuwa ni kama kuna kitu wanashangilia. Kwa nguo zao zimeandikwa tusker. Alafu tunaona kuna mmoja ameshika chupa la tusker.

Tunaona watu wanatembea wengine wakiwa wameketi chini tunaona ambao wanatembea katikati ya uwanja hii hapo juu kidogo tunaona imeandikwa stadium. Tunaona tena kando yake kidogo kuna mti kubwa limesimama na tena tunaona watu wengi sana ambao wamejaa kwa viti.

Hili karatasi lenye tumeonyeshwa hapa ni karatasi yenye iko na maandiko, kuna maandiko zenye zinaonekana na zingine hazionekani. Receipt pay, customer copy , kuna izo nambari 12 August 2022 . Alafu kuna service code, service description .

Viongozi wa kenya, raisi mheshimiwa William Samoei Ruto, na aliyekuwa naibu wake, Rigathi Gachagua, na jaji mkuu, Martha Koome, kuna jaji tena upande mwingine na kiongozi, na tena tunaona kuwa nyuma yao kuna bendera la Kenya.

Rais mstaafu Uhuru Kenyatta akiwa na jaji mkuu, jaji watatu ambao wanakaa wote kuongea. Kando yao kuna viongozi wengine ambao wanatembea. Nyuma yao sana kuna watu ambao wamekaa chini.

Huyu mchezaji mwenye tunavyoona ako kwa uwanja anaendelea na kazi yake. Ameandikiwa hapo kwa shati yake ni Kipchirchir. Anaonekana kutaka kuruka. Kando yake kuna watu ambao wamekaa chini wanawatazama.

Hao ambao wanakaa kushangilia kila mmoja ,wawili wameshika bendera yenye imeandikwa Bandari fans na tena kuna maandiko zingine hazijaonekana vizuri wengi wao wamevalia nguo zenye zimefanana pia.

Hawa ambao wamekusanyika ambao wanakaa kushangilia sana, nyuma ya imeandikwa Let's Go Wolf . Wameshika walio nyuma wameshika bendera la Kenya, walio mbele pia wameshika bendera la Kenya. Wengi wao wamevaa nguo nyekundu imeandikwa Kenya.

Karatasi hii yenye inaonekana kuwa ni kitabu yenye imeandikwa, iko na maandiko hapo mbele, imeandikwa the judiciary human resource policies and procedures manual . Kuna nyumba upande kidogo inaonekana hapo nje imeandikwa The Judiciary .

Karatasi, karatasi ya certificate imeandikwa republic of Kenya, certificate of birth Embu west, Eastern Embu Hospital, ni ya female kuna vitu zingine-- mid wife na vitu zingine zenye hazijaonekana.